Mount Kenyan milk depot ni mahali unaeza kujipatia maziwa ambayo ni tamu na maziwa haya unaeza kupata kwa kipimo chochote.

Magari haya yameegeshwa kwenye uwanja na uwanja huu unaonekana ni uwanja safi. Magari haya yana manufaa sana. Yanaweza kusafirisha wanaoabiri kwenye magari kutoka kituo kimoja hadi kituo kingine. Na magari haya pia yana manufaa mingi sana.

Dukani, unaweza kupata vitu ambavyo unaweza kuitumia. Vitu hivi ni vitu kama unga wa kupika chapati. Kuna unga wa kupika ugali na pia unaweza kupata mchele kwenye bagi na kuna soda pia unaweza kupata dukani humu.

Motor insurance ni kitu ambacho inasaidia wakati kuna shida lolote kwa gari. Ukipata shida kwa gari na umeihibidhi ama umefanya kujaza fomu ya motor insurance inaweza kusaidia ukiwa na jambo lolote kwa gari lako.

Huku dukani unaweza kupata vitu ambavyo unaeza kutumia Kwa matumizi yako. Kwenye duka hili kuna vitu ambavyo vimeekwa inje kama vyakula kama machungwa na mimea. Kuna biashara pia inaendelea.

Watu wanatazama gari ambalo linawekwa mafuta gari hii ni gari ambalo linaweza kutumiwa kusafiri na wakati hakuna mafuta ama gesi kwa gari. Gari haliwezi toka kwa mahali ambapo ipo.

Hapa ni mahali watu wanaweza kuenda kupanda ndege baada ya kukata tiketi hiyo. Tiketi hiyo mbayo wameweza kukata, ikifika siku yao ya kusafiri kutoka nchi moja hadi nchi nyingi. Huku ni kituo ambacho wana...

Sokoni kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kuna mtu ambaye anaonekana kuwa na mazungumzo mingi kwa sababu hakuna mtu ambaye ananunua vitu kwa kibanda lake na kibanda lake lina vitu vingi na vyakula vingi.

Pesa ya elfu moja ni pesa ambayo inaweza kutumiwa kununua vitu kama vyakula na kutumiwa kulipa karo ya shule. Pesa hii ni pesa iliyo ya kitambo kabla ya kubadilishwa.

Lori hili kubwa , linapita barabarani na linasafirisha magari mengi ambayo magari hizi zinasafirishwa kutoka upande moja hadi upande nyengine. Magari haya ni magari mapya ambayo yameweza kusafirishwa ili kupelekwa kwa

Hii ni baada ya sherehe kuisha ama kutamatisha, magari yameeza kutoka kurudi katika maeneo yao na magari haya yanabeba watu kutoka sherehe huu hadi nyumba zao, magari haya yana manufaa katika sherehe na jambo la usafiri.

Kifungu hii inaweza kutumiwa wakati mtu anataka kuendesha gari. Kifungu pia inatumiwa kwa kufunguwa milango za gari ili mtu anapoingia mlango ikiwa imefungika na mtu anapotoka kwenye gari anaweza kufunga milango akitumia kifungu hiki cha gari.

Katika sokoni unaweza kupata kun biashara ambayo inaendelea, na biashara hii wauzaji wanauza nyanya, kuna vitunguu, kuna maembe, kuna avokado na vitu vingi ambavyo vinaweza kutumiwa kupika chakula. Kuna mboga na vitu vingine...

Soko hili linaonekana likiwa ni chafu na kitu ambacho kinafaa kufanywa ni kutoa takataka ambayo inaweza, inaweza kuwa ina madhara na soko hili ni soko ambalo linauza mboga ambayo ni kabeji.

Health Insurance inaweza kusaidia familia wakati kuna jambo ambalo limetokea kama jambo hili linaweza kua katika familia, kuna mmoja anaweza kua amepata kua mgonjwa anaweza kupata nafasi ya kusaidiwa na health insurance .

Lori hii ni lori kubwa ambayo inasafirisha magari kutoka nchi nyingine adi nchi tofauti. Kwa kuwa magari haya ni mapya na yanapelekwa kwenye mahali ambapo wanauza magari haya. Gari hii inabeba magari kubwa kubwa na madogo.

Gari kubwa la nyekundu ni gari ambalo linabeba magari mengine na magari ambayo inabebwa na lori hii kubwa ,ni magari ambayo yanasafirishwa kutoka kituo kimoja hadi kituo kingine, na hii inasaidia.

Viatu hivi ni viatu ambavyo watu wanatumia wakati wa michezo, na wakati wa mchezo watu wanaweza shindana na viatu hivi, ambavyo wanatumia kwenye barabara ili kufanya zoezi na kujiburudisha peke yake.

Pesa inajukumu sana katika maisha ya binadamu. Pesa ya elfu moja unaweza kutumia kununua vitu ama vifaa ambayo inaweza kukusaidia na shilingi hii ya elfu moja unaweza pia kulipa karo ya shule na bili ya hospitali.

Shilingi ishirini, shilingi kumi ,shilingi tano ni pesa ambayo unaeza kutumia wakati una mahitaji yoyote. Pesa inaweza kukusaidia unapo taka kununua kitu unaweza kupeana pesa ili upate kitu hicho ambacho ulikuwa unahitaji.

Gari hii ni gari kubwa sana mno. Na gari hii ni lina rangi la nyeusi. Jukumu ambalo gari linalo ni inaweza kusafirisha mtu kutoka kituo kimoja hadi kituo kingine. Na ina manufaa sana katika.

Kwenye duka hili la Mount Kenya Depot, ni duka ambayo unaweza kufika na kuweza kupeleka maziwa yako ambayo umekama nyumba na maziwa haya unaweza kupeleka kwenye Mount Kenya Milk depot. Na huku ni mahali unaeza kupata pesa ya mwezi ya maziwa ambayo uliweza kupeleka.

Kuna vifaa ambavyo vimewekwa kwa kibanda hiki na vifaa hivi vinaweza kutumiwa wakati kuna sherehe na wakati kuna kitu ambacho kinafanyika. Kama kuna nyimbo na vitu vinginezo, hizi bidhaa zinatumiwa wakati huo.

Magari yameegezwa kwenye uwanja magari haya ni magari mapya na mtu anaweza kujipatia gari moja wakati amefanya malipo ama anaweza kununua gari hili ili imwezeshe kwa usafiri kutoka upande moja hadi upande mwingine.

Magari haya yameeza kuegezwa kwenye uwanja magari haya ni magari mapya na ni magari ya rangi nyeupe. Magari haya inaweza kuwa na umuhimu nyingi unaweza kuwa na umuhimu wa kusafirisha watu kutoka kituo moja hadi kituo kingine.